Ni ufuko wa baharini kwenye mchanga mweupe na mimea ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna majengo ya mitambo labda ni maeneo ya likizo au huduma za watalii. Miti ya enzi inaonekana nyuma ya ufukwe ikionyesha mazingira ya tropiki.

Ni sahani nyeupe yenye umbo na mviringo iliyojaa chakula. Kuna vipande vitatu vya samosa ya kukaanga vilivyo na rangi ya hudhurungi kahawia, na vingine vya samaki vya kukaanga vilivyo na rangi ya dhahabu. Vipande hivi vinaonekana kuwa vitamu sana.

Ni eneo la pwani lenye mchanga mweupe na miti ya paliamro inayokuwa karibu. Kuna muundo wa mbao uliojengwa, labda ni sehemu ya kupumzika au mgahawa. Hali ya hewa inaweza kuonekana kuwa kungu au mawingu ya mvua, ikionyesha kuwa kuna uwezekano wa kunyesha.

Ni mandhari ya pwani yenye nyumba za jadi zilizojengwa kwa nyezo za asili kama vile majani. Kuna miti miwili ya coconut iliyoinuka angani huku anga ikionekana kuwa na mawingu yanayotanda ikiwakilisha hali ya baridi au mvua.

Ni eneo la pwani lenye mti mkubwa wa mikoko na nyumba za jadi zilizo karibu, inaonekana kuwa na majani mengi na nyumba hizo zina paa za nyasi. Kuna maboya mawili yalioandikwa ujumbe.

Ni mtu mmoja akivuna ndizi kutoka kwa mmea. Mandari inaonekana kuwa shambani lenye majani ya kijani kibichi. Anatumia mikono yake kuvuna na kuna mazingira ya asali yanayoonyesha uzuri wa kilimo.

Watu wawili wakiwa katika mazingira ya kazi wanaonekana kuwa katika maabara au kiwanda cha kusindika maziwa wote wamevaa mavazi ya kujikinga ili kudhihirisha usafi na usalama wa chakula.

Ni sokwe aina fulani akiwa amekaa chini katika mazingira ya asili. Anaonekana akiwa na mg'ao wa rangi ya kijivu na anacheka, kando yake kuna nyasi na majani yaliyoanguka chini na kukauka.

Ni shamba ambapo kuna mimea mingi ya ndizi iliyo na matunda mabichi ya rangi ya kijani kibichi. Sura ya shamba inaonekana imepangwa vizuri na majani makubwa ya miba yanatoa kivuli. Ardhi ni ya rangi ya shaba na inaonekana kuwa na udongo mzuri kwa ajili ya ukuaji wa mimea.